Mkulima aliyevaa koti na kofia ya rangi ya njano amebeba pampu mgongoni akinyunyisia ng'ombe wake dawa. Ng'ombe ana rangi nyeusi na nyeupe.

Mama muuzaji, amepanga ndizi zake zilizoiva ili kuuza. Anaonekana mchovu, akiwa amekaa kwenye jua.

Mwanaume mwenye amevaa koti nyeupe ako katika maabara akifanya ukaguzi. Ukutani kuna picha ya rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta.

Mwanaume muuza maziwa. Amesimama na pikipiki na mitungi zake akizishika. Kando yake, kuna gari kubwa nyeupe linalotumika kubeba maziwa.

Sufuria imebeba maziwa mala. Unaweza ukatumia mala kutengeneza cheese ama hata kula nayo ugali ukiwa nyumbani.

Wahudumu wa afya waliovaa koti nyeupe na buti nyeupe wanapima joto ya chakula wanayochemsha.

Mkulima mwanaume anaonekana mwenye tabasamu akimwaga maziwa kutoka kwa jerrican kwenda kwa sufuria kubwa. Nyuma yake kuna nyumba ndogo yenye mabati ya rangi ya kijani.

Mwanaume aliyevaa koti nyeupe na kofia. Anamwaga maziwa kwenda kwenye sufuria kubwa. Kando yake, kuna mwingine aliyevaa sweta nyekundu.

Wakulima wameanika mazao yao nje. Mama moja amekaa chini na kuna kijana amesimama akiwa amebeba mti mkononi.

Mzee aliyevalia mavazi nyeusi ameinama akidondoa mahindi yaliyokauka ili yaweze kusiagwa.

Nyasi zilizokaushwa na kushagwa kisha kuwekwa katika makundi zitumikazo kulisha mifugo kama ng'ombe zimewekwa katika store .

Mwanaume mkulima anaonekana mwenye tabasamu. Mkononi ameshika mahindi yake aliyovuna kutoka shamba lake.

Ngombe nyeupe inakamuliwa maziwa, na mwanamke aliyevaa nguo nyeusi. Maziwa yanatumika kutengeneza chai, na mengine yanatumika kutengeneza youghurt .

Ng'ombe nne, mbili nyeupe, moja nyeusi na nyingine nyekundu, zinakula takataka katika pipa la uchafu, lililo na karatasi mingi.

Wamama wauzaji wamekaa chini ya kivuli mbele yao kuna ndizi za kuuza ambazo wanangoja wateja wapite iliwauzie.

Ngombe nyeupe yenye madoa nyeusi na nyeusi yenye madoa nyeupe zinakamuliwa kutumia mashine ya teknolojia.

Mkulima mwanaume aliyevaa overall ya rangi ya kijani na buti nyeusi ana kamua ngombe yake kwenda ndoo nyeupe.

Mhudumu wa afya mwanamke aliyevalia koti nyeupe na neti kichwani, anapima maziwa kuhakikisha yako sawa kutumika.

Kijana amesimama kando ya mandizi aliyotoa shambani yenye rangi ya kijani mengi sana.

Shamba kubwa ina migomba mingi iliyopandwa, yenye rangi ya kijani ambayo bado haijakomaa kabisa.

Mkulima mama anatuonyesha mgomba wa ndizi uliokomaa yenye rangi ya kijani katika shamba lake.

Kwenye shamba kuna migomba mitatu, iliyobeba mandizi kubwa matatu, yenye rangi ya kijani yaliyokomaa.

Ngombe wengi wenye rangi nyeusi, nyeupe, na brown wako chini ya zizi wakikula chakula walio wekewa mbele yao.

Muuzaji mwanaume aliyevaa shati nyeupe anapanga ndizi zenye zimeiva katika kibanda chake nje mwa nyumba nyeusi.

Mkulima mwanaume amevaa tisheti nyeupe na gumboots nyeupe, kando yake kuna ngombe aliye na rangi nyeupe na madoa meusi.

Migomba wa ndizi Una ndizi zilizo mbichi zenye rangi ya kijani na zile zenye zimeiva zina rangi ya manjano.

Ngombe mweupe mwenye madoadoa meusi anakamuliwa maziwa kutumia teknolojia ya ku pampu maziwa na stima.